Magari matatu ya kifahari aina ya Mercedes Benz G-Wagon yakiwa yameegeshwa kwa safu nadhifu kwenye sehemu ya kuegesha magari. Magari mawili ya kwanza ya rangi nyeusi na nyeupe yanaonekana wazi na yanaonekana safi na yaliyotunzwa vizuri. Umbo la kiboksi magurudumu makubwa, na grills tofauti za G-Wagon zinatambulika kwa urahisi.

Kituo cha kuuza ATM cha maziwa kinahotumika. Mbele yake mwanaume aliyevalia shati jeupe yenye nembo ya CBA , anamimina maziwa kutoka kwenya jagi, kupimia kwenye kikombe cha chungwa. Anaonekana kuwa amejaza jagi kutoka kwa mashini na anahudumia au kuandaa maziwa kwa jili ya matumizi au kuuza.

Mstari wa magari maridadi yaliyorekebishwa ya Mistubishi Lancer Evolution yakiwa yameegeshwa ndani ya karakana. Magari yanayoonyeshwa katika mazingira yaliyotunzwa vizuri, safi na bampa zao za mbele na miundo ya michezo inaonekana.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya iliyonyeshwa kwa wazi mbele. Dhehebu elfu moja inaonekana juu kwenye kona ya juu ya kulia. Maandishi shilingi elfu moja yamechapishwa karibu na sehemu ya kati chini. Kuna picha ya jengo la bunge la Kenya ambalo ni sehemu la muundo kwenye noti hii ya sarafu.

Rundo la sarafu za Kenya za shilingi ishirini. Sarafu ni bimetallic na kituo cha rangi ya dhahabu na pete ya nje ya rangi ya fedha. Madhehebu, kila sarafu inaonyesha nambari ishirini ikionyesha thamani ya shilingi ishirini za Kenya.

Mbele ya duka ya bohari ya maziwa ya Mount Kenya. Ni duka ndogo la rejareja ambalo lina utaalam wa kuuza bidhaa za maziwa chini ya chapa ya, Mount Kenya Milk. Juu ya jengo kuna ubao mkubwa wenye jina, Mount Kenya milk Deport na picha za bidhaa mbalimbali za maziwa.

Eneo la soko la wazi linalowezekana kua katika mazingira ya kiafrika au ya kitropiki. Wanawake kadhaa wameketi au kuchuchumaa nyuma ya maonyesho ya mazao mapya yaliyowekwa chini au kwenye majukwaa ya chini.

Kibanda cha mboga ambacho huenda kiko katika soko la ndani kikionyesha mazao mbalimbali yanayoyouzwa. Ndoo nyingi zilizojaa viazi za kihalandi zimewekwa kwenye safu iliyoinuliwa. Viazi hupangwa katika vyombo vya plastiki vyeupe, vya njano na vya chapa. Viazi zingine pia huwekwa juu ya ndoo zilizojazwa.

Tukio la kiishara la kukabidhi funguo za gari, pengine wakati wa uuzaji wa gari, ukodishaji au muamala wa kukodisha. Mtu mmoja ananyoosha ufunguo wa gari kuelekea mwingine ambaye ananyoosha mkono wake ili kupokea.

Lango la kibanda kidogo cha rejareja au duka lenye mlango wa chuma wa kijani kibichi unaong'aa, unaoitwa M-Pesa, huduma maarufu ya utumaji pesa kupitia simu ya mkononi na ya kifedha nchini Kenya. Alama ya M-Pesa imepakwa wima kwa herufi kubwa nyeupe kwenye mlango wa kijani, ikionyesha wazi upatikanaji wa huduma za pesa kwa simu ya mkononi.

Matangazo ya bima ya bodaboda na kampuni inayoitwa Bima Boda, vipengele vya kuonekana juu ya bango hilo kuna nembo ya Bima Boda ambayo inajumuisha mchoro wa pikipiki na jina la kampuni.

Kipeperushi cha matangazo kwa huduma za bima ya nyumba. Sehemu ya juu taswira ya nyumba, nyumba iliyotunzwa vizuri na yenye kuvutia yaonyeshwa ikiwasilisha hali ya usalama na faraja.

Gari la Toyota Hiace la silver likiwa limeegeshwa kwenye eneo la changarawe katika eneo la wazi lililozungukwa na kijani kibichi. Toyota hiace ni muundo maarufu na hutumiwa mara nyingi kwa usafiri wa umma au huduma za usafiri wa kibinafsi nchini Kenya na maeneo mengine.

Safu mlalo uliopangwa vizuri ya magari yaliyoegeshwa ambayo yanawezekana kua katika eneo la uuzaji wa magari sehemu ya kukodisha au kituo kikubwa cha maegesho. Magari yamepangiliwa kutoka kwa bampa hadi bampa yakitazamana na mwelekeo ule ule na yanaoenekana kua katika hali nzuri na hivyo kupendekeza kua ni mapya au yametunzwa vyema.

Soko mahiri la nje linalouza vitu vya asili vilivyotengenezwa kwa mikono. Banda hilo limejaa vitu vya rangi ya shanga, bangili na vitu vingine vya mapambo vingi vikining'inia kwenye nyuzi au kuonyeshwa ubaoni.